Kituo cha kusambaza umeme kina minara mirefu ya chuma. Minara mirefu ya stima zinazo enda upande wa mbele, eneo hili lime mwangwa kokoto chini ardhini na linaonekana kuwa safi, chini kunaonekana kuwa na vifaa vingi vya rangi nyekundu. Anga ni ya samawati na inaonekana kung'aa huku mawingu meupe yakiwa yametanda sehemu mbalimbali.

Mabomba ya moshi yaliyo katika kampuni yanatoa moshi mwingi mweupe. Nyuma yake kuna mabomba mengi ya chuma yaliyolazwa ardhini huku nyuma kukiwa na kiwanda kubwa. Mtu mmoja anatembea kwenye eneo ambalo limemwagwa kokoto akiwa na vazi la kijani la kuakisi mwanga na kofia ya usalama. Upande wa kushoto kuna eneo ambalo limezungukwa na chuma na anga inaonekana kuwa mawingu ya kijivu.

Kati ya nguzo mbili za umeme, kuna kigeuzi umeme cha kijivu. Juu yake kuna chuma ambazo zimetoa nyaya nyingi zikienda sehemu tofautitofauti. Chini yake kunaonekana kuwa na kitu kimejengwa na chenye vigae vyeusi. Eneo huli limezungukwa na miti mirefu huku tukiona majengo ya mawe. Eneo linaonekana kuwa na vichaka vingi na anga inaonekana kuwa ya samawati na mawingu yametanda.

Makontena mengi meupe yamepangwa kwenye eneo moja huku eneo likiwa na makontena mengine kukiwa na magari mengi ya mizigo na magari tofauti. Mbele kuna mnara mkubwa mrefu wa rangi tofauti kama nyeupe na nyekundu huku eneo likiwa limezungukwa na milima yenye mimea mingi na vichaka vya rangi ya kijani. Anga ni ya samawati safi na jua limeng'aa.

Kituo kidogo cha kusambaza umeme kina minara mirefu ya chuma, huku minara ikiwa imebeba nyaya za stima zikienda pande tofauti. Mbele kuna bendera na eneo limemwagwa kokoto chini, kukiwa na sehemu ambazo zina saruji. Upande wa kushoto kuna uzio na kuna taa zimepangwa kwa mstari. Anga ni ya samawati safi na jua limeng'aa.

Bara mkubwa wa stima ni wa chuma na Una rangi kama vile kijivu na nyekundu. Juu Yake kunaonekana kuwa na watu ambao wanaendeleza kazi ya stima amevaa kofia za usalama. Mnaro unapitisha nyaya za stima za kuenda pande mbili tofauti na anga juu Yake Ni ya samawati ikiwa na mawingu mweupe machaje.

Kituo cha kusambaza umeme ina minara mirefu ya chuma huku nyaya za umeme zikionekana zikienda kwa pande moja eneo limemwagwa kokoto chini huku eneo la gari la kutembea likiwa limewekwa saruji. Kando inaonekana kuwa samawati na mawingu mengi mweupe yametanda na jua limeng'aa.

Minara mirefu ya stima na ya chuma na imebeba nyaya nyingi za umeme zinazoenda mbali. Mbele ya minara ,unaonekana kuwa na minara mingi ikiashiria kuwa ni kituo cha umeme. Eneo hili nimezungukwa na nyasi nyingi za kijani na kuna miti michache. Anga inaonekana kuwa ni ya samawati safi na mbele ina mawingu kiasi.

Minara mirefu ya stima ya chuma imesimama kwa mstari ikielekea mbali. Minara hiyo imepitisha nyaya za umeme kwenda mbali huku chini yake inaonekana kuwa na uwanja wa nyasi na upande wa kushoto kuna miti mirefu ya kijani. Mbele kuna eneo ambalo linaonekana kuwa na vumbi huku anga ikionekana kuwa ya samawati na mawingu mengi.

Kituo cha kusambaza umeme, kina minara mirefu ya stima ambayo ni ya chuma, minara inaonekana kuwa na nyaya nyingi za stima zinazoenda pande moja, huku eneo la chini linaonekana limemwagwa kokoto na limezungukwa na njia ya kutembea ya saruji, eneo hili lote limezungukwa na uzio wa waya na nguzo za mbao, nje ya eneo hili manyasi zimekauka huku anga ikiwa na samawati safi.

Kituo kidogo cha kusambaza umeme kina minara mirefu. Minara ni ya chuma. Eneo hili linaonekana kuwa na vitu vingi kama vile mashini ya kukoroga na container za saruwatu. Kando yake kuna majumba ya rangi nyeupe huku yakiwa na madirisha mengi. jumba moja lina paa na mabati la rangi ya kijani. Eneo hili limezungukwa na uzio wa waya. Anga inaonekana kuwa na mawingu mazito.

Eneo hili lina majengo tofauti tofauti. Majengo yaliyo mbele ni marefu na yana feni juu yake. Mbele yake kuna jengo kubwa la krimu na mistari ya kijani ambalo mbele yake tunaona minara mingi ya stima. Eneo hili linaonekana kua na mabomba chini yalio pita ardhini. Upande wa kulia kuna lami na eneo limezungukwa na vichaka vya kijani. Eneo hili linaonekana kuwa ni kiwanda cha kutengeneze umeme.

Kituo cha kusambaza umeme kina minara mirefu ya stima ya chuma. Nyaya za umeme zimepita kutoka kwa minara hiyo ikielekea kwa minara mingine mirefu iliyo nje. Eneo hili limezungukwa na uzio wa ukuta na chini kumemwagwa kokoto na eneo hili linaonekana kuwa ni safi. Anga ni ya samawati na ina mawingu meupe machache huku jua likiwa limeng'aa.

Kituo cha kusambaza umeme kina minara mirefu za chuma na nyaya za stima zinaonekana zikipita upande tofouti watu wengi wanaonekana wakiwa katika kazi na wamevaa mavazi yenye rangi ya machungwa na kijani huku watu wakiwa wamevaa kofia za usalama eneo la kumwaka kokoto chinjnna maeneo mengine ambayo ni ya saruji . Anga ambayo ni ya mawingu mengi.

Kituo kidogo ya kusambaza umeme na minara mirefu ya chuma. Minara hiyo imebeba nyaya za stima zinaenda upande wa mbele huku upande wa mbele tukiona kifaa kinachokuwa transfoma. Sakafu ya eneo imemwagwa kokoto na umetandazwa vyema kukiwa na maeneo ambayo yana vifaa vya saruji vilivyowekwa chini kwa ustadi. Anga ni ya samawati na jua limeng'aa.

Minara mrefu ya stima imepangwa kwa mstari, yanaonekana kuwa na vidunde yanayo ning'inia pande zote. Chini yake eneo lime zungukwa na miti mingi mirefu ikiashiria kuwa ni katika eneo la msitu, anga inaonekana kuwa na mawingu mengi huku ikiwa nyeupe na upande wa kulia unaonekana kuwa ya rangi ya chungwa ikiashiria kuwa jua linachomoza.

Kiwanda kikubwa cha kutengeneza umeme kina majumba ya kijani huku majumba yakiwa na vitu vinavyotoa moshi mwingi mweupe. Upande wa kulia kuna majumba mengine marefu ya kijani na kuna eneo ambalo lina minara mirefu ya stima yakitoa nyaya za stima. Eneo limemwaga kokoto na eneo lote limezungukwa na nyasi zilizokauka huku upande wa mbele kukiwa na miti mingi ya kijani.

Gari jeusi la kifahari limeegeshwa katika eneo lenye cabro . Juu yake kuna paa la bati ya rangi ya samawati. Mbele kuna uzio wa ukuta na kuna majengo marefu ya kijivu ya mviringo yenye majina Kengen. Upande wa kushoto kuna majengo mengine yenye paa za mabati ya samawati na kuna matanki yaliyo chini. Mbele kuna minara mirefu ya stima huku anga ikiwa samawati safi na mawingu meupe.

Kituo kidogo cha kusambaza umeme kina minara mirefu ya chuma, minara inaonekana kua na nyaya za stima zinazoenda mbali huku mbele kabisa kukiwa na minara mingine mingi. Minara ina taa ambazo zinatoa mwangaza wa kutosha huku sakafu ikionekana kumwagwa kokoto na pande zingine zikiwa za saruji. Anga inaonekana kua na mawingu mengi.

Vigae vingi vya sola vimepangwa kwa mstari katika uwanja mkubwa ukiashiria njia mbadala za kutafta stima. Mbele yake kuna mimea mingi ya rangi ya kijani, yanaonekana kuwa yeney afya, yamezunguka katika eneo kubwa, anga inaonekana kuwa ya samawati na mawingu meupe machache.

Kituo kidogo cha kusambaza umeme kina minara mirefu ya stima ambayo yamebeba nyaya za stima zikienda pande tofauti. Sakafu ya eneo hii imemwaga kokoto huu upande mmoja kiwa umewekwa mawe kama ya kabro ya watu kutembelea. Eneo hili limezungukwa na uzio wa waya na mbele yake kuna nyasi imekauka. Anga inaonekana kuwa ya samawati na ni safi.

Kituo cha kusambaza umeme kina minara mingi na mirefu ya stima. Minara hiyo inaonekana kubeba nyaya za stima zikielekea upande tofauti tofauti. Pembeni, kuna jumba jeupe lenye paa ya mabati ya rangi ya kijani. Eneo hili linaonekana kuwa na kokoto chini. Anga inaonekana kuwa ya samawati, na ina mawingu meupe machache, na eneo linaonekana kumulikwa kwa jua.

Kituo cha kusambaza umeme kina minara mirefu ya chuma. Minara hiyo ina nyaya zza stima zinazoenda eneo mbalimbali. Ardhi inaonekana imemwagwa kokoto na eneo ingine inaonekana kuwa ni ya saruji. Upande wa kushoto kuna kibao cheupe chenye picha ya mnara wa stima. Anga inaonekana kuwa ya samawati na jua linaonekana kung'aa.

Kituo kidogo cha umeme kina minara mirefu ya stima yakiwa yameundwa kwa chuma. Minara hiyo inaonekana kuwa na nyaya nyingi za stima zikielekea eneo mbali mbali. Eneo hili linaonekana kuwa na taa nyingi zinatoa mwangaza wa kutosha. Mbele tunaona transfoma kubwa na ardhi imemwagwa kokoto huku sehemu nyingine ikiwa ni ya saruji.

Tunaona kituo kidogo cha umeme. Kituo hiki kinaonekana kuwa na minara mingi ya umeme huku kukionekana kuwa na transfoma katikati ambayo inapitisha nyaya za umeme juu yake. Mbele kunaonekana kuwa na jengo lenye paa ya samawati ikiwa na mnara mwingine mbele yake. Chini kunaonekana kumetandazwa kokoto huku anga ikionekana kuwa ya samawati na mawingu mengi meupe yakiwa yametanda kwote.

Bwawa kubwa la maji limezungukwa na nyasi za kijani kibichi zilizokatwa vizuri. Eneo hili linaonekana kuwa ni eneo la watu kujivinjari. Eneo imezungukwa na miti mingi mirefu ya kijani, huku mbele kukiwa na majengo marefu ya ghorofa pande zote. Anga inaonekana kuwa ya samawati na mawingu mengi meupe yametanda.

Matawi mengi ya kijani kibichi yanaelea juu ya maji, maji yanaonekana kua ni machafu na yanaviti vingi ndani yake kama majani na mimea iliyokatika katika, matawi yanaonekana kua yanangaa kutokana na kuchomwa na miale jua.

Mtu anakimbia katika eneo lenye njia ndogo ya mchanga mwekundu. Eneo limezungukwa na matawi ya miti huku miti mirefu ya kijani imezunguka eneo hili ikiashiria kuwa ni msitu. Chini kuna vichaka na nyasi za kijani kibichi.

Watu wenye mavazi ya waridi na rangi ya chungwa wanapanda mlima. Wanaume wawili wameshika mwanamke mkono na wanamvuta juu. Mbele yao kuna mwanaume mwingine na kuna mwanamke ambaye anang'ang'ana upande wa chini. Eneo hili limezungukwa na nyasi za kijani na miti mirefu. Mbele kabisa kuna tarubini za upepo. Anga inaonekana kuwa na mawingu mazito ya kijivu na nyeupe.

Eneo limejaa marundo ya takataka kila sehemu, huku takataka zikiwa tofauti kama karatasi , nguo , plastiki na vitu vingine. Katikati, kuna mfereji umechimbwa na umejaa takataka nyingi. Mbele kabisa kuna watu wanatembea na wamebeba magunia makubwa meupe huku jua inaonekana imeng'aa na anga ni ya samawati safi.

Mnyama aina ya twiga amesimama huku akiwa ameinua kichwa chake juu na ametoa ulimi nje. Mbele yake kuna uzio wa mbao ambao umefungwa kamba. Nyuma yake kuna vichaka vya kijani, kuna nyasi zilizokauka na kuna miti mingi mirefu. Mbele ya miti kuna mnyama mwingine aina ya twiga. Eneo hili linaonekana kuwa ni mbuga la wanyama ama ni eneo la savannah.

Mwanamke ameketi juu ya kiti cha mbao huku kikiwa kimetandikwa shuka ya rangi ya samawati. Juu yake, kuna vikombe vya kijani na kuna vitu vingine huku mbele kukiwa na mabegi na chupa ya maji. Mbele yake, kuna shamba lenye mimea mingi ya kijani na eneo linaonekana limezungukwa kwa uzio wa mbao.

Mnyama aina ya twiga amesimama katika eneo lenye nyasi nyingi na vichaka vya kijani kibichi. Mbele yake mamiti iliyokatwa katwa ni fupi na inatoa maua. Eneo limezungukwa na miti mingi mirefu ikiashiria kuwa ni porini ama mbuga la wanyama. Anga inaonekana kuwa na mawingu mengi ya kijivu na jua inaonekana imeng'a.

Watu wengi wamesimama kwatika eneo lenye nyasi. Watu wawili wamevaa majani ya kijani ya kuakisi mwanga wakiwa wameshikilia mimea midogo kwenye mikono yao. Mtu aliye mbele anaonekana yuko katika mazungumzo huku wengine wakiwa katika shughuli zao na nyuma kuna miti mingi mirefu ya kijani. Watu hawa wanaonekana kuwa katika shughuli ya kupanda mimea.

Watu wawili wanaendesha boti za njano kwenye ziwa la maji. Nyuma yao, kuna boti kubwa jeupe ambalo lina watu wengi. Eneo hili la maji limezungukwa na uzio wa chuma huku mbele yake kukiwa na miti mingi ya kijani. Mbele yake kunaonekana kuna vitu vya watoto vya kuchezea. Eneo hili linaonekana lina watu kuenda kujifurahsha.

Wasichana wameketi wote wakiwa wamevaa sare za samawati na shati nyeupe, na mmoja anaonekana amevaa nguo za dini. Mbele yao juu ya meza kuna kompyuta, kila kompyuta ikiwa na kibodi na kipanya, na kuna kalamu na kitabu. Wasichana wate wako makini kwenye skrini ya kompyuta, na mbele yao kuna mwanamke ambaye anaonekana kuwa ni mwalimu. Hali hii inaashiria mafunzo kupitia njia ya mtandao.

Ndege amesimama akiwa na mdomo mrefu wa njano ,macho meusi na sehemu nyekundu huku manyoa yake yakiwa nyeupe. Mbele ya ndege inaonekana kuwa na miti mingi mirefu ya kijani huku anga ikionekana kuwa ya kijivu.

Mto mkubwa wenye maji ya samawati inapita, huku maji yakionekana kung'aa kutoka kuchomwa na miale ya jua. Ndani ya maji kuna wanyama watatu wa aina ya mamba wanaoogelea. Wanyama hawa ni wa rangi ya kijani na hudhurungi, huku nyuma yao kukiwa na eneo la mchanga lenye nyasi na vichaka, vichaka. Mbele yao kuna mchanga ambao umegawanisha maji kukiwa na mfereji katikati.

Mto mkubwa machafu inapita kwenye katikati Upande wa kushoto kuna mimea shambani huku ikiwa na majengo mengi na mbele kabisaa kuna majengo ya ghorofa. Upande wa kulia kuna vichaka nyasi na miti mingi ya kijani au kukiwa na sehemu ambayo imetupwa takataka Hali inayoashiria uchafuzi wa mazingira.

Mnyama aina ya ngiri amelala chini kwenye mchanga mwekundu. Pembe zake zimetokea na ni nyeupe na anaonekana kuwa na nywele kwenye mwili za rangi nyeupe. Mbele yake, kuna mti na kuna uzio wa waya, na mbele kuna nyasi zilizokauka. Hali inaashiria yuko katika mbuga la wanyama.

Watu watatu, wanaume wawili na mwanamke, wanaonekana wakiwa katika shughuli ya kupanda mlima. Mwanaume amevaa mavazi ya samawati mmoja amebeba begi mgongoni. Mwanamke ameinama akionekana amechoka na ana begi mgongoni. Eneo lina nyasi na miti mingi. Huku upande wa nyuma kukiwa na vifaa vya kupuliza upepo.

Shamba kubwa lenye nyasi ambayo inaonekana imekatwa vizuri, kando ya shamba kuna nguzo za mbao ambazo zimeshikilia uzio wa waya. Mbele ya shamba kuna miti mingi ya kirefu ya kijani kibichi na kuna nguzo refu ya taa, na mbele kabisa kunaonekana kuwa na manyumba madogo. Anga ina mawingu ya kijivu.

Marundo makubwa ya takataka na chupa za plastiki zimeshikanishwa pamoja na zimefungwa kwa kamba ikiashiria kusafisha mazingira. Mbele yake kuna nguzo za taa, kuna miti mirefu ya kijani na upande wa kushoto kuna runda lingine la takataka. Upande wa kulia kuna mtu amesimama nje ya lango kubwa lenye uzio wa mawe na ndani kuna jengo yenye paa ya mabati ya samawati.

Wachezaji wa kuigiza wako juu ya jukwaa na wote wamevaa mavazi ya kiasili ya afrika. Kila mmoja ameshika ngoma mkononi na wanaonekana wakicheza. Sakafu ya jukwaa ni ya mbao ya hudhurungi huku mbele kwenye viti kuna watazamaji ambao wameketi na wanaangali kwa makini. Upande wa kushoto kuna viti vya kijani na kuna mlango wa kutoka kwa dharura na madirisha makubwa yanayoingiza mwangaza mwingi ndani ya chumba.

Majumba mengi, yenye paa ya mabati yanayoonekana yamezeeka yamepangwa hapa. Majumba yamejengwa kwa mabati, huku mengine yakiwa yamejengwa kwa matope. Katikati ya manyumba, kuna nguzo nyingi za stima huku mbele kukiwa na miti mirefu ya kijani. Mbele ya nyumba, kuna eneo ambalo limejaa takataka nyingi. Huku kukiwa na mifereji inapita na ina maji machafu meusi.

Wanyama aina ya nyati wako katika eneo lenye kidimbwi cha maji. Nyati aliye mbele anaonekana kuwa ni mtoto huku nyuma wakionekana ni wakubwa na wanakunywa maji. Eneo linazungukwa na nyasi nyingi na linaashiria kuwa wanyama hawa wako katika eneo la savana ama mbuga la wanyama.

Watoto wengi wameketi chini sakafuni inayoonekana kuwa ni ya terazzo kila mtoto ana nguo za rangi tofauti tofauti ,na wote wana sahani za rangi ya kijivu ambayo ina chakula ndani kila mtoto anaonekana akila. Nyuma yao kuta ambayo imejengewa na rangi ya kijivu huku kukiwa na sehemu ya rangi ya samawati.

Mnyama aina ya swara anatembea katika barabara yenye mawe mengi na vumbi. Mnyama huyu ana rangi ya hudhurungi na nyeupe na ana pembe refu zilizojikunja juu. Mbele kuna vichaka vingi na nyasi ambayo imekauka ikiashiria kuwa ni eneo la Savanna. Pia kuna miti ya kijani. Mbele kabisa na kuna majengo mengi marefu ikiashiria kuwa eneo liko karibu na mjini.

Mnyama aina ya nyati amesimama katika eneo lenye nyasi nyingi na vichaka vya kijani. Mnyama huyu ni mweusi na ana pembe zilizojipinda mbele yake. Nyuma yake, kuna miti mifupi ya rangi ya kijani na eneo linaonekana kungaa kutokana na kuchomwa na miale ya jua.

Wanyama wengi aina ya twiga wanatembea katika eneo ambalo limejaa nyasi nyingi za kijani. Nyasi ni refu na mbele kunaonekana kuwa na vichaka virefu. Wanyama wengine wako ndani ya kidimbwi ambacho kimekauka. Huku anga ikionekana kuwa rangi ya samawati na mawingu meupe machache ambayo yametanda maeneo tofauti tofauti.

Ndoo na karai za rangi tofauti kama waridi, kijani na samawati ziko chini ardhini na zinaonekana zikiwa na maji na nguo. Mbele yake kuna mwanamke ambaye anaonekana akifua kwenye karai ya nyekundu huku mbele kukiwa na karai zingine za rangi tofauti. Chini kunaonekana kuwa na unyevunyevu wa maji huku upande wake wa nyuma kukiwa na uzio wa mabati.

Mnyama aina ya simba amefungua mdomo wake huku meno yakionekana kuwa makali na marefu. Ulimi wake ni wa zambarau huku akiwa na manyoya ya hudhurungi. Mnyama huyu anaonekana kuwa ni simba wa jike huku nyuma yake kukionekana kuwa na miti michanga na vichaka ikiashiria yuko katika mbuga la wanyama au msituni.

Wanyama aina ya mbuni wanakimbia wakifuatana kwa upande mmoja. Wanyama hawa wana mabawa ya rangi nyeusi na nyeupe na miguu mirefu. Chini yao kuna nyasi ndefu na vichaka vya rangi ya kijani. Mbele kabisa kunaonekana kuwa na majengo marefumarefu ya ghorofa yakiashiria kuwa ni mjini. Mbuga hili la wanyama liko karibu na mjini. Anga linaonekana kujaa mawingu mengi meupe.

Mapomba ya maji yanaonekana katika sehemu tufouti. Bomba la Kwanza la samawati la samawati limepita chini ardhini huku bomba la katikati likiwa limepita chini ardhini mbele Yake kuna miti mingi ya kijani na anga ni ya samawati. Bomba la tatu ni nyeusi na linapita chini ardhini huku ikionekana kumwaka maji.

Mnyama aina ya duma ameketi chini kwenye nyasi ambayo limejaa nyasi nyingi za kijani kibichi. Mnyama huyu ana madodoe mwili mzima na anaonekana akiangalia mbele. Mbele yake kuna kidimbwi cha maji huku nyuma kukiwa na mti mkubwa, warangi ya dhurungu na mbele kabisa kuna kibango cheupe. Na eneo limezungukwa na uzio wa waya, hali ikishiria kuwa yupo katika eneo la mbuga la wanyama.

Eneo limetupwa takataka nyingi na linaonekana kuwa na unyevunyevu wa maji yaliyomwagwa ama mto unaopita mbele yake. Mbele ya mto kuna mimea na vichaka ya kijani huku kukiwa na miti mirefu yenye matawi mengi. Mbele kuna majengo mengi tofautitofauti ya maghorof na mabati. Anga ni ya samawati na ina mawingu meupe yaliyotanda.

Juu ya mawe ambayo yamejengwa na katikati likiwa na bango kuna sanamu ya watu watatu ambao wanaonekana kuwa waasili au utamaduni wa Afrika. Wameshika mabunduki huku wawili wakiwa na makofia. Upande wa kushoto kuna mimea na kuna nguzo za taa huku upande wa nyuma ukiona barabara ambayo ina magari na pikipiki na kuna jengo ambalo limeandikwa Standard Chartered huku mawingu yakiwa mengi kwenye anga ya samawati.

Eneo limechimbwa huku likiwa limewekwa kitu la kukoroga katikati, na kando yake kuna maji ,mbele kabisa kuna watu wanaonekana wamevaa kofia za usalama na wanaonekana wakiendelea na kazi ,na kuna lori ya kuchimba mbele linaonekana ikiendelea na kazi. Upande wa kushoto kuna watu wanatembea na kuna majengo kando yao. Upande wa kulia kuna barabara na mbele kabisa kuna jengo kubwa.

Simba wa jike ameketi juu ya mlima mdogo. Mlima huo una nyasi za kijani na ni fupi. Mbele yake, unaonekana kuwa na nyasi zimekauka na vichaka vya rangi ya kijani. Eneo hili linaonekana kuwa ni Savannah ama mbuga la wanyama. Mbele kabisa, kuna majengo marefu yakiashiria kuwa ni mjini. Eneo hili linaonekana kuwa karibu na mjini.

Watu wameketi kando ya mfereji, kwenye maji machafu na unaonekana unasafishwa, kando yake sehemu moja kuna takataka ambayo imetupwa, ikiwa na machupa na takataka nyingine, huku mbele nikiona viti vya rangi tofauti na wamama wengi wameketi chini, kukiwa na magunia yaliyochini, ikonekana kuwa ni soko.

Watu wengi, wamesimama kwa mstari wakiwa katika mzunguko. Watu wanaonekana wamevaa glavu nyeupe, huku wakiwa wameshikilia vifaa vya kazi kama vile shepe. Na kuna gari la kusukuma ambalo linaonekana kuwa na vifagio ndani. Mtu mmoja anaonekana akiwaogelesha. Na nyuma yao kuna jengo lenye paa ya mabati. Na mabati yanaonekana yamezeeka. Nyuma kabisa kuna mti mrefu wenye majani machache.

Wanyama aina ya mbuni wako katika eneo lenye nyasi nyingi za kijani. Wanyama hawa wako katika shughuli zao. Mbele kabisa, kuna majengo marefu ya ghorofa yakiashiria kuwa ni mjini. Anga inaonekana kuwa na mawingu mengi ya kijivu cheusi.

Wanafunzi wamesimama kwa pamoja katika eneo lenye nyasi nyingi huku mbele yao kukiwa na mimea mingi ambayo iko ndani ya makaratasi huku nyingine ikiwa kwa boksi. Wanafunzi wamevaa sare za kijivu wengine pia wakiwa na sweta nyeusi na wanaonekana kuwa pamoja na walimu. Nyuma yao kuna majengo ambayo yana paa ya mabati ya samawati na kuna milingoti mirefu, huku upande wa kushoto kukiwa na kajumba kadogo na matanki meusi kando.

Gunia kubwa la kijani. Lina mabox na makaratasi mengi ndani yake. Huku likiwa limening'inizwa kwenye mizani. Ikiashiria kuwa linabeba uzito. Nyuma yake, kuna rundo kubwa la makaratasi ikiwa na uchafu tofauti kama mabox ,karatasi na vitu vya plastiki. Upande wa kulia kuna uzio wa mabati, huku kukiwa na nguzo la mbao, na anga inaonekana kuwa ya samawati na mawingu mengi meupe.

Watu wamesimama kwenye njia iliyomwagwa mawe huku wakiwa wamevaa mavazi ya kijani ya kuakisi mwanga na mmoja amevaa shati nyekundu. Eneo limezungukwa na vichaka na miti mingi ya rangi ya kijani kibichi. Upande wa kulia kuna mto mchafu na ambao kando yake kuna takataka nyingi. Upande wa kushoto kuna majumba ya mabati huku upande wa kulia kukiwa na nyingine na majengo marefu ya ghorofa.

Watu wengi wamesimama kwenye eneo hili lenye nyasi na vichaka vingi vya kijani kibichi. Watu wamevaa nguo za kuakisi mwanga za rangi ya chungwa na kijani huku wengine wao wanaonekana wamevaa barakoa usoni. Nyuma yao watu wengine pia wamesimama wakiendelea na kazi ya kusafisha mazingira kukiwa na magunia chini na anga inaonekana kuwa na mawingu mengi ya kijivu.

Mnyama mkubwa aina ya tembo amesimama kwenye mchanga mwekundu huku mbele yake kukiwa na majani yaliyo chini ardhini. Upande wake wa kulia kuna miti mirefu ya kijani na kuna vichaka vingi. Huku upande wa kushoto kuna watu wengi ambao wanaonekana ni watalii wamesimama wakijionea mnyama huyo na nyuma yao kuna jengo la chuma la kijivu. Eneo limezungukwa na miti mingi.

Mto mkubwa mchafu wenye maji meusi unapita katikati kwenye eneo lenye takataka nyingi. Pande zote za mto kuna takataka huku upande wa kulia kukiwa na miti mingi na vichaka vya kijani na kuna majumba mengi ya mabati kukiwa na gunzo refu za taa. Mbele kuna sehemu ya watoto kuchezea na vitu vya kuchezea. Anga ni ya samawati na ina mawingu mengi.

Wanyama aina ya tembo wako katika eneo lenye mchanga mwekundu. Tembo mmoja anaonekana akirusha mchanga juu. Mbele yake, kuna watu wawili wamesimama huku wakiwa na mavazi ya rangi ya kijani. Mbele yao kuonekana kuwa na miti mingi na vichaka vya rangi ya kijani. Kando ya tembo mmoja, kuna bwawa la maji lenye maji machafu ya udhurungi.

Nyumba nyingi za matope zimejengwa huku zikiwa zimejengwa pamoja na mbao na paa ni ya mabati ambayo inaonekana yameoza. Kuna manyumba mengine pia ya mabati hapo mbele na ya mbao. Katikati ya manyumba kuna nguzo refu za stima zinaonekana huku hapa mbele kukionekana kuwa na mfereji wenye taka. Mchanga ukiwa mwekundu.

Mnyama aina ya kifaru ameshikwa katikati huku akilazwa chini. Kichwani amefungwa na blanketi yenye rangi tofauti kama zambarau, waridi na samawati. Amezungukwa na watu wengi wenye mavazi ya kijani, wakiwa wamevaa glavu ya samawati. Nyuma yao, eneo linaonekana kuwa wazi na linaonekana kuwa mbuga la wanyama.

Mnyama anayeonekana kuwa ni simba wa ndume. Amelala chini na anonekana kuwa ameumia. Upande wa kulia kuna askari wa wanyamapori na ameshika bunduki akiwa na nguo za kijani. Mbele yake kuna mimea na vichaka, huku eneo likiwa limezungukwa na uzio wa waya na mbao. Mbele kabisa kuna nyumba ndogo yenye tanki jeusi juu na kuna shamba lenye mimea mingi ya kijani na miti.

Mnyama aina ya simba amesimama nyuma ya uzio wa waya. Mnyama huyo amekodoa macho na amefungua mdomo huku rangi yake ikionekana kuwa ya njano iliyokauka na cream .Mnyama huyo amesimama juu ya udongo mwekundu na anaonekana yuko katika mbuga la wanyama.

Mnyama aina ya nyati, amesimimama katika eneo la nyasi, na anaangalia mbele huku pembe zake zikiwa refu nyeusi. Mnyama ana manyoa mwilini, na mbele kabisa kuna mnyama mwingine ambaye anaonekana akila nyasi. Eneo limezungukwa na vichaka vidogo na nyasi, ikiashiria kua ni savannah , na jua linaonekana kumulika eneo hili ikiashiria kua ni mchana.

Mnyama mkubwa mwenye pembe refu amesimama katika eneo lenye nyasi refu za kijani kibichi na zinang'aa kutokana na kuchomwa na miale ya jua. Mbele yake kuna wanyama wengine wawili ambao wanapepea huku eneo likionekana kuwa na miti mirefu na linaonekana kwa eneo la savanna. Mbele kanisa kunaonekana kuwa na rangi ya samawati.

Majumba mengi yako mbele ya miti. Majumba haya yana paa ya mabati na ni nyekundu. Majumba yanaonekana kuwa na madirisha mengi. Eneo hili limezungukwa miti mirefu ya kijani, huku upande wa mbele ukiwa na nyasi fupi ya kijani. Anga inaonekana kuwa na mawingu mengi mengi yaliyotanda kwote.

Rundo kuba la takataka linaonekana kuwa linachomwa. Kuna moshi mkubwa mweupe huku mbelel yake kukiw ana watu juu ya takataka. Mbele ya takataka kuna wanfunzi wawili wanapita wakiwa na sare za shule za hudhurungi. Nyuma yao kuna msichana amesimama na kuna mwanaume ameinama mbele ya eneo la takataka. Mbele ya takataka kuna majengo mengi ya mabati na eneo limezungukwa na miti mirefu ya kijani.

Wanyama aina ya ndovu wako katika eneo lenye mchanga mwekundu na katikati kuna kidimbwi cha maji. Ndovu aliye mbele ana chupa mdomoni na anaonekana akinywa maziwa. Mbele yake, kuna mtu ameshika chupa nyingine na amevaa vazi ya kijani. Watalii wamezunguka eneo hili wakionekana kuwa ni wa asili ya kizungu. Eneo hili limezungukwa na miti mirefu na jua limeng'aa.

Watu wengi wamesimama wakiwa wameelekeza mikono wao kwenye mti iliokatikati au umeshikwa. Watu hao wana mavazi tofauti huku wengine wakiwa wamevaa mavazi ya polisi na wengine wamevaa mavazi ya kijani ya kuakisi mwanga. Wengine wanaonekana wakiwa na buti nyeusi na mbele yao kuna mkebe wa maji na shepe za rangi ya kijani na shimo ya kupanda mti. Hali hii inaonyesha uhifadhi wa mazingira.

Tunawaona watu watatu wakiwa katika eneo lenye nyasi na miti mingi. Wawili wanaonekana ni wanafunzi wakiwa na sweta nyeusi, shati nyeupe na rina lenye madoadoa. Mwingine anaonekana ni mwalimu huku akiwa na jembe akichimba ardhini. Wanaonekana kuwa katika harakati za kupanda mti. Nyuma yao kunaonekana kuwa na miti na kuna jengo kubwa. Hali inaashiria matunzi ya mazingira.

Mnyama aina ya mbuni anaonekana akitembea. Eneo hili linaonekana limezungukwa na nyasi na vichaka vya kijani. Mbele, tunaona reli ambayo imetengenezewa juu ya daraja, huku ikienda mbali. Anga inaonekana kuwa ya samawati na mawingu meupe machache yametanda.

Pundamilia anaonekana akikimbia ama akitembea katika eneo la Savana. Mbele yake kunaonekana kuwa na nyasi zilizokauka na kunaonekana kuwa na miti ya rangi ya kijani. Mbele kabisa tunaona kuna mlima mkubwa. Anga inaonekana kuwa ya samawati na ni safi. Kando ya mnyama huyu tunaona kwamba kuna mawe ardhini. Eneo hili linaonekana kuwa ni mbuga la wanyama.

Eneo hili linaonekana kuwa ni baharini. Tunaona maji mengi na mchanga mweupe. Upande wa kulia tunaona miti mingi kwa umbali na kunaonekana pia kuwa na mchanga mwingine mweupe. Anga linaonekana kuwa safi la samawati huku upande wa kulia kukiwa na mawingu mazito meupe.

Eneo hili linaonekana kuwa na miti za aina tafauti tafauti, miti inaonekana kuwa mirefu na enye majani mingi huku jini tukiona kuna vichaka vingi na nyasi. Eneo hili linaonekana kuwa na mwangaza mwingi ikiashiria kuwa ni mchana na jua limechomoza.

Bomba kubwa la maji, limewekwa chini ardhini kwenye mfereji uliochimbwa. Bomba hili la chuma limezungukwa na bodi za mbao zilizowekwa kando yake. Kando tunaona kuta za mawe na kando upande mmoja kuna mchanga mwingi uliotolewa kwenye shimo. Juu tunaona uzio wa mawe na mbele kabisa tunaona majengo mengi yakiashiria kuwa ni mjini. Anga inaonekana kuwa ya samawati na mawingu yaliyojaa meupe.

Wanyama tofauti wanaoenakana wakiwa katika mazingira yao. Kuna wanyama kama vile mbuni, paa na kuna swara. Katika eneo hili kunaonekana kuwa na miti mingi mirefu ya kijani na nyasi pia inaonekana kuwa ya kijani. Upande wa kushoto tunaona uziwa wa nyaya na mbele yake tunaona uziwa wa ukuta. Hali inaonyesha kuwa wanyama wako katika mbuga la wanyama na inaonyesha uhifadhi wa wanyama pori.

Miti mirefu ya rangi ya hudhurungi yanaonekana kuwa na matawi mengi. Matawi ni ya kijani kibichi na yanaonekana kuwa yenye afya njema. Matunda yananing'inia kutoka kwenye matawi na mti. Mwangaza wa jua unaonekana ukipenya katikati ya matawi kuashiria kwamba ni mchana. Hali inaashiria ukulima wa matunda.

Mtu amesimama akiwa ameshikilia matope na mmea ambao umemea kutoka kwa matope kwa mikono yake. Mmea huo unaonekana ni mchanga na una matawi makubwa ya kijani kibichi. Mtu huyo anaonekana amevaa barakoa. Nyuma yake, kunaonekana kuwa na mto mkubwa na mbele ya mto kunaonekana kuwa na vichaka vya rangi ya kijani kibichi. Mbele kabisa, tunaona majumba mengi ya mabati na minara ya stima. Anga inaonekana kuwa ya samawati na mawingu mengi meupe.

Watu wengi wamevaa nguo za kazi ambazo zinaonekana kua na mistari ya kijani wakihisi mwamba. Watu Hawa wanaonekana wakiokota pipa huku wakizieka ndani ya magunia makubwa ya samawati. Mbele yao kunaonekana kuwa na majengo mengi ya mabati . Anga inaonekana kuwa ni ya samawati na mawingu meupe machache. Hali hii inaashiria usafi wa mazingira.

Tunaona reli ya gari moshi na kando yakokunaonekana kumetandazwa kokoto. Pande zote za reli kunaonekana kuwa na miti, miti mingine ikiwa na matawi huku ingine ikionekana kukauka. Pande zote bado tunaona minara ya stima ambayo inaonekana kuwa na balbu. Mbele tunaona majengo marefumarefu ikiashiria kuwa reli inaingia ndani ya mjini. Jua linaonekana kuchomoza huku anga ikionekana ya samawati na mawingu mengi.

Watu wawili wapo ndani ya mto wakiwa na nguo fupi za kufanya kazi. Watu wamevaa nguo za plastiki kwa kinga dhidi ya maji. Kila mmoja yupo mezani ndani ya mkondo mkubwa wa maji. Mmoja anaonekana akirusha rundo kubwa la karatasi kando ya mto. Wanaapo wanaonekana kuwa na makaratasi mengine. Mwingine anaonekana akikanyaga vitu ndani ya kikapu.

Waigizaji wanaonekana wakiwa ndani ya ukumbi, huku wakiwa wamevaa nguo za asili za kitamaduni. Wote wanaonekana kushika ngoma wakicheza huku wakipiga densi. Sakafu inaonekana kuwa ni mbao za rangi ya hudhurungi, huku mbele yake ukionekana kuwa na watazamaji ambao wameketi katika ukumbi huu. Mbele ya ukumbi kunaonekana kuwa na mlango wa kutoka, na madirisha makubwa ambayo yanaingiza mwangaza ndani ya ukumbi.

Waigizaji wanaonekana katika jukwaa wakiwa wamevalia nguo za asili za kitamaduni ya Afrika. Waigizaji wanaonekana wakicheza ngoma huku wengine wakipiga densi. Wanaonekana kuwa na wenzao ambao wanacheza ngoma. Eneo hili limezungukwa na viti za kijani ambazo zinaonekana kuwa na watu wameketi wakitazama waigizaji. Jukwaa linaonekana kuwa ni la mbao na linaonekana kuwa safi, na eneo hili linaonekana kuwa na mwangaza wa kutosha.

Watu ambao wamevaa nguo za kijani za kuakisi mwanga wanaonekana wakiwa kwenye harakati za kusafisha mazingira. Wanaonekana kuwa na vyombo kama vile reki na wanaonekana kuwa wamevaa glavu za rangi nyekundu. Mto huu unaonekana kuwa mchafu na nyuma yao kunaonekana kuwa na rundo kubwa la takataka. Tunaona majengo pia mabati na mbao huku mawingu yakionekana kuwa ya kijivu na yanaonekana kana kwamba yanataka kunyesha.

Mwanamke anaonekana ameketi chini ardhini na anaonekana akipika kutumia kuni. Mbele yake kuna vitu kama sufuria na mitungi ya rangi ya njano na pia kunaonekana kuwa na kuku. Mbele kabisa tnaona mto wenye maji machafu na upande wa kushoto tunaona daraja ambalo lina watu chini yake. Hali hii inaashiria umaskini katika eneo duni.

Mtu amelala chini kwa karatasi ya samawati katika eneo ambalo limejaa takataka. Mbele yake, kuna jengo ambalo limefunikwa kwa mashuka huku mbele yake kukiwa na miti mirefu ya kijani . Mbele kabisa tunaona vikingi vya stima huku kukiwa na majumba mengi yenye kabati. Anga inaonekana kuwa ya samawati na mawingu meupe yametanda.

Simba mkubwa amelala chini ardhini. Ameinua kichwa juu akiangalia upande moja kana kwamba kuna kitu anaona. Simba huyo amezungukwa na manyoya shingoni ikiashiria kuwa ni simba wa ndume. Amezungukwa na uzio wa waya ukiwa na vikingi katikati vya mbao. Upande wa kushoto tunaona nyumba ya mbao ambayo inatoa kivuli chini.

Simba wawili wanaonekana wamesimama katika eneo ambalo limezungukwa na nyasi za kijani kibichi. Simba wanaonekana kuwa wa kike na wa kiume, huku mmoja akiwa amezungukwa na manyoya kwenye shingo. Nyuma yao, nyasi inaonekana kuwa refu na kunaonekana kuwa na miti mingi na vichaka. Eneo hili linaonekana kuwa ni mbuga la wanyama.

Gari aina ya matatu ndogo, imeegeshwa kando ya barabara. Gari ni jeupe na lina mistari ya jano huku nambari zake za usajili zikionekana wazi. Gari lina bango juu yake, linaloonyesha eneo ambalo gari hili linasafiri huku upande wa kulia kukiwa na mwanamke ambaye anaingia ndani ya gari. Nyuma yake kuna magari mengi.

Gari aina ya matatu limeegeshwa kando ya barabara. Upande wa kulia, watu wamesimama katika eneo lenye cabro huku mtu mmoja ameshika bango linaloonyesha njia ambalo gari hili linaelekea. Watu wanatembea huku mbele ya gari watu wawili wameketi juu ya matoroli. Eneo limezungukwa na majengo marefu marefu yakiashiria kuwa ni mjini.

Gari la usafiri aina ya matatu, limeegeshwa kando ya barabara na jekundu, huku likiwa na michoro na maandishi. Upande wa kushoto, kuna bango ambalo linaonyesha eneo gari linasafiri na nauli, huku kukiwa na watu wengi. Mtu mmoja amesimama kando ya nguzo ambayo ina bango ya matangazo na eneo hili limezungukwa na majengo marefu, ikiashiria kuwa ni mjini.

Gari la aina ya truck limeegeshwa kando ya barabara, likiwa na rangi ya chungu na kijivu, na lina maandishi na michoro na lina abiria ndani. Nyuma yake, kuna basi kubwa la kijani na samawati, huku katikati ya barabara kukiwa na basi lingine kubwa la samawati. Upande wa kulia kuna miti mingi mirefu ya kijani ambayo imepangwa kwa mstari na kuna jengo refu ikiashiria kuwa ni mjini.

Daraja kubwa inapita juu ya mto wenye maji machafu ya hudhurungi. Kando ya mto kuna nyasi ya kijani kibichi. Juu ya daraja kuna barabara ingine inayopita na kuna daraja juu yake huku kukiwa na njia chini yake, mbele kuna gari inayopita nyeupe, hali inaashiria ujenzi ya barabara.

Magari ya usafiri wa umma yameegeshwa katika eneo hili. Magari ni ya rangi ya samawati na mbele kuna matatu ndogo ambalo ni la rangi nyeupe na mistari ya njano. Gari lina bango juu yake likionyesha eneo ambalo gari linasafiri. Kwenye mlango kuna mizigo ndani ya gunia na kuna msichana amesimama. Eneo hili limezungukwa na majengo marefu yakiashiria kuwa ni mjini.

Magari aina ya matatu yameegeshwa kando ya barbara. Magari ni ya rangi tofouti kama vile samawati na kijivu huku la mbele likiwa rangi ya njano gari. Upande wa kushoto gari lina pango linaloonyesha njia ambayo gari inasafiri na nauli na kuna watu wamesimama kando ya nyuma ya gari eneo linaonekanakuwa ni mjini.

Barabara kuu ina njia nyingi huku kukiwa na magari mengi kama vile matatu, pikipiki na magari madogo. Katikati ya barabara kuna usio wa chuma na kuna nguzo refu za taa huku mbele kukiwa na daraja ya watu kuvukia barabara enye paa ya mabati ya kijani. Eneo lina miti mingi ya kijani na kuna majengo ya paa ya mabati nyekundu.

Magari aina ya matatu ndogo yameegeshwa kando ya barabara magari ni meupe na yana mistari ya njano na huku yakiwa na maandishi tofauti tofauti. Kando yake kuna majengo marefu marefu yenye mapambo ya biashara. Magari pia Yana mapango yakiashiria maeneo ambalo magari yanasafiri.

Gari la usafiri aina ya matatu limeegeshwa kando ya barabara. Gari lina michoro na maandishi mengi huku upande wa kulia likiwa na bango la kuonyesha eneo ambalo gari linasafiri. Nyuma yake kuna gari jingine na upande wa kushoto kuna gari jingine barabarani. Eneo limezungukwa na miti ya kijani na majengo marefu ya ghorofa. Hali inaashiria kuwa ni mjini.

Magari aina ya matatu ndogo yameegeshwa kando ya barabara. Magari ni ya rangi nyeupe na mistari ya njano, huku gari moja likiwa na bango juu kuonyesha eneo ambalo linasafiri na nauli. Upande wa kulia kuna magari mengine yaliyo barabarani na katikati kuna watu wanatembea. Upande wa kushoto kuna majengo mengi ya rangi tofauti na yana mabango ya matangazo. Hali inaashiria kuwa ni mjini.

Gari aina ya matatu ndogo limeegeshwa kando ya barabara. Gari lina abiria ndani huku juu likiwa na mabango yanayoonyesha eneo ambalo gari linasafiri. Gari ni jeupe la michoro na maandishi. Mbele yake kuna watu wamesimama huku upande wa nyuma kukiwa na watu wengine na matoroli za kubeba mzigo na lori linaonekana kwa umbali. Eneo limezungukwa na majengo marefu ikiashiria kuwa ni mjini.

Barabara kuu inaanzia nyingi na kuna magari mengi kama matatu, magari madogo, pikipiki na mabasi makubwa. Mbele kuna bango zinazoonyesha njia za usafiri huku upande wa kushoto kukiwa na njia ya watembea kwa miguu na kuna miti mingi na kuna watu wanatembea. Upande wa kulia kuna miti mingi, kuna bango ya matangazo na kuna jengo kubwa la ghorofa huku anga ikiwa na mawingu mengi.

Magari ya usafiri wa umma aina ya matatu na matatu ndogo yameegeshwa kando ya barabara huku upande mwingine ukiwa na lori ya kijani na kichwa cha lori ingine inaonekana. Malori ya rangi tofauti tofauti na yana maandishi tofauti. Mbele yao kuna majumba yenye paa nyekundu, kuna miti mingi ya kijani kibichi na majumba mengine yenye paa za hudhurungi huku mbele kukiwa na maghorofa mengi.

Magari aina ya matatu ndogo yameegeshwa upande wa kushoto kwa mstari. Magari yana mabango juu yakionyesha eneo ambalo kila gari linasafiri huku upande wa kulia kukiwa na magari mengine. Katikati ya barabara kuna watu wengi wanatembea huku wengine wakiingia kwenye magari. Upande wa kulia, kwa njia ya watembea kwa miguu kuna watu wengi na eneo hilo limezungukwa na majengo marefu marefu.

Gari la usafiri aina ya matatu limeegeshwa kando ya barabara. Gari lina rangi nyingi kama nyeupe, samawati na rangi ya chungwa na lina maandishi na michoro. Mtu mmoja amesimama huku akifungua mlango wa mbele. Mbele ya gari, kuna watu wengi wakitembea na eneo limezungukwa na majengo na mabango mengi ya matangazo ikiashiria kuwa ni mjini.

Magari ya wasafiri wa umma aina ya matatu yameegeshwa kando ya barabara ikiwa na rangi ya samawati na kijivu. Gari la mbele linaonekana kuwa na abiria ndani, kule nyuma likionekana kuwa na mtu amesimama mlangoni. Upande wa kushoto wa magari, watu wanaonekana wakitembea huku mtu mmoja ameshika bango ambalo linaonyesha njia ambazo gari linasafiri. Mbele kuna mti wa kijani na kuna majengo marefu yanayozunguka eneo hilo.

Barabar kuu ina njia nyingi na kuna barabara mengi kuna lori, kuna pikipiki, kuna magari madogo na kuna basi. Mbele ya barabara ya wapita kwa miguu na katikati kuna uzio wa chuma na kuna nyasi imemea kwa mstari. Upande wa kulia kwa njia ya watembea kwa miguu kuna watu wanatembea na nguzo refu za taa huku kukiwa na mimea ya kijani kibichi na kibao. Upande wa kushoto kuna miti mingi.

Bango kubwa jeupe lina maandishi ya eneo nyingi kama W,COMMUNITY, KMTC,COPTIC ,ADAMS, GREENHOUSE, WANYEE, SATELLITE na KABERIA huku upande mwingine likiwa na nambari 4.Upande wa kushoto kuna jengo kubwa la cream ambalo lina madirisha mengi huku upande wa kulia ukiwa na matawi ya mti inayotokea juu.

Gari la usafiri aina ya matatu limeegeshwa kando ya barabara. Gari ni la kijivu na samawati, huku upande wa kulia ukiwa na kibao, moja kimeandikwa, njia za gari kusafiri na nauli. Kando yake kuna watu wengi wanatembea huku wengine wakiwa wamesimama. Upande wa kushoto, kuna gari jingine aina ya matatu. Eneo hili limezungukwa na miti na majengo, ikiashiria kuwa ni mjini.

Basi kubwa la abiria limeegeshwa kando ya barabara, basi la kijivu na samawati na lina madirisha makubwa huku linaonekana kuwa na abiria ndani wakishuka, upande wa kulia kuna mtu amesimama mbele ya basi na nyuma ya basi kuna majengo yanaonekana upande wa kushoto kukiwa na miti mirefu ya kijani.

Basi kubwa la usafiri wa umma wa rangi la waridi na samawati inapita kwa daraja, chini ya daraja kuna mto wa maji machafu ambao ni wa rangi ya dhurungi na kuna nyasi, juu yake kuna daraja lingine ambalo lina magari na nguzo refu za stima. Ila ya basi kuna gari nyingine jeupe.

Gari aina ya matatu limeegeshwa kando ya barabara na ni jeusi na ni nyeupe. Upande wa kushoto, kuna bango linaloonyesha eneo ambalo gari la usafiri na nyuma yake kuna pikipiki huku watu wawili wakiwa wamesimama kando yake. Mbele kuna watu wengine wengi wanatembea na kuna magari mengine mengi na eneo limezungukwa na majengo marefu ikiashiria kuwa ni mjini.

Magari ya aina ya matatu yameegeshwa kando ya barabara huku barabara kukiwa na magari mengine mengi kama vile magari madogo na malori. Eneo hili lina watu wengi huku upande wa kulia kukiwa na uzuio wa chuma. Eneo limezungukwa na miti mingi mirefu ya kijani na nyasi na kuna majumba ya mabati nyekundu na kuna reli inayopita. Mbele kuna bango linaloonyesha kubwa hapa ni kituo cha reli mimea rukwa pipeline railway station.

Gari aina ya matatu limeegeshwa kando ya barabara. Gari lina michoro mingi na maandishi mengi huku upande wa kushoto ukiwa na watu wamevaa nguo za rangi ya chungwa za kuakisi mwanga na mbele kuna mtu mwingine ambaye anaonekana ni makanga. Upande wa kushoto pia, kuna watu wengi wanatembea katika eneo ambalo limewekwa cabro na ndani ya gari kunaonekana kuwa na watu. Mbele kuna jengo kubwa za kijivu na eneo linaonekana kuwa mjini.

Gari la usafiri aina ya matatu ndogo limeegeshwa kando ya barabara. Juu ya gari kuna bango linaloonyesha eneo ambalo gari linaenda na kuna mizigo iliyo ndani ya gunia. Nyuma ya gari kuna magari mengine na upande wa kulia kuna watu wanatembea, wengine wakiwa wamesimama na wengine wakiingia ndani ya gari. Eneo limezungukwa na majengo yenye mabango ya kibiashara yakiashiria kuwa ni mjini.

Mabasi ya usafiri wa umma yameegeshwa upande wa kushoto wa barabara, huku kukiwa na basi lingine katikati ya barabara. Mabasi haya ni ya rangi tofauti kama kijani na samawati, huku kukiwa na lingine lenye rangi ya machungwa na kijivu. Kando ya mabasi, kuna watu wamesimama, huku wengine wakitembea. Mbele kuna miti mirefu ya kijani kibichi na eneo limezungukwa na majengo marefu yakiashiria kuwa ni mjini.

Magari aina ya matatu yemeegeshwa kando ya barabara. Magari ni ya samawati na kijivu huku upande wa kushoto kukiwa na mwanamke ameshikilia bango linaloonyesha eneo ambalo gari linasafiri na nauli. Kando yake, watu wengi wanatembea kwa njia ya watembea kwa miguu wakiwa katika shughuli tofauti. Mbele kuna mti mrefu wa kijani na kuna majengo mengi yenye mabango yakiashiria kuwa ni mjini.

Barabara kuu ina njia nyingi zinazoenda sehemu tofauti. Barabara ina magari mengi kama vile matatu, malori, magari madogo na matatu ndogo kukionekana pia na watu wakitembea kwenye barabara. Upande wa kulia kuna uzio wa ukuta na kuna miti mingi iliyopandwa kwa mstari na ni redu ya kijani. Mbele yake kuna paa za nyumba na tangi kubwa ya maji na kuna ghorofa mengi kwa mbali ikiashiria kuwa ni mjini.

Barabara kuu ina njia nyingi, huku kukiwa na magari mengi kama matatu na magari madogo, malori. Na katikati kuna watu wanatembea na kuna mstari ya nguzo nyingi za taa. Upande wa kulia kuna uzio wa chuma na kuna miti mingi mirefu ya kijani. Huku pembeni kuna majengo marefu ya ghorofa. Upande wa kushoto kuna majengo mengi marefu ya ghorofa na kuna soko iliyo kando ya barabara ikiashiria kuwa ni mjini.

Magari ya miguu tatu aina ya Tuktuk yameegeshwa kando ya barabara. Juu ya gari moja kuna bango ambalo linaonyesha eneo gari linaloenda na nauli. Upande mwingine, kuna magari ya usafiri aina ya matatu yaliyoko barabarani na mengine yakiwa yameegeshwa. Eneo hili limezungukwa na majengo marefu yakiashiria kuwa ni mjini.

Basi kubwa la rangi ya chuma limeegeshwa kando ya barbara madirisha Yake Ni mweusi huku likiwa na michoro na maandishi upande wa nyuma na namba zake za usajili zinaonekana wazi upande wa kulia kuna watu wawili wanasukuma mikokoteni ambayo imejaa mzigo mingi. Upande wa kushoto kuna watu wameketi chini na kuna magunia mengi ya kijani huku ikiwa na majengo marefu yakiashiria ni mjini.

Barabara kuu ina njia nyingi huku ikiwa na magari nyingi kama vile matatu, magari madogo na Lori. Upande wa kushoto kuna njia ya watembea kwa mguu na kuna watu wanaonekana wakitembea huku juu kukiwa na daraja la kuvuka la kwa mguu na ina pa ya plastiki ya samawati. Mbele upande wa kulia kuna mabango ya matangazo huku anga ikiwa ya samawati mawingu mengi meupe.

Barabara kubwa ina njia nyingi, huku kukiwa na magari tofauti kama lori, magari madogo. Upande wa kulia, kuna njia ya watembea kwa miguu, na kuna watu wanatembea, huku mbele kabisa kukiwa na mabango. Upande wa kushoto, kuna miti mirefu ya kijani iliyopangwa kwa mistari, na kunaonekana kuwa na majengo kwa umbali.

Magari aina matatu yameegeshwa kando ya barabara ikiwa na rangi kama vile waride na nyuma kabisa ikiwa ya samawati, upande wa kulia kuna usio wa mabati na kuna jengo refu, huku upande wa kushoto kukiwa na ofisa barabara na mtu akiongea na magari mengi yanapita barabarani, nyuma kabisa kuna miti mingi ya kijani na majengo marefu yakiashiria kuwa ni mjini.

Gari ya aina ya matatu limeegeshwa kando ya barabara na lina michoro na maandishi mengi, mbele ya gari kuna bango linalotangzwa eneo ambalo gari linasafiri kuna watu wamesimama na kuna gari lingine limebeba mabomba ya plastiki, upande wa kulia watu wengi wanatembea huku wengine wakiingia ndani ya gari na gari lina abiria ndani ,upande wa kushoto kuna majengo ambayo yana mabango ya kutangaza biashara.

Magari mengi na ya rangi tofauti yamesimama barabarani. Paa za gari zinaonekana zikiwa za rangi tofauti tofauti. Upande wa kushoto ,magari ya usafiri yameegeshwa huku gari moja likiwa na bango kuonyesha eneo ambalo gari linasafiri. Eneo limezungukwa na majengo ambayo yana mabango mengi ya kibiashara. Hali hii inaashiria kuwa ni mjini.

Magari ya usafiri aina ya matatu ndogo yameegeshwa kando ya barabara. Juu ya magari kuna mabango yanyoonyesha eneo ambalo gari inasafiri na nauli. Upande wa kulia kuna watu wengi wanatembea huku wengine wakiwa wamesimama. Eneo hili limezungukwa na miti mingi ya kijani na majengo marefu marefu ikiashiria kuwa ni mjini.

Gari aina ya matatu la kijani liko katikati ya barabara. Upande wa kulia kuna magari aina ya matatu ndogo yameegeshwa huku kando yake kukiwa na watu wengi wakitembea na mbele kuna pikipiki. Kando yake kuna majengo yenye mabango huku upande wa kushoto kuna watu wengi wanatembea na kuna magari kama vile lori yameegeshwa na kando yake kuna majengo. Shughuli nyingi inaashiria kuwa eneo hili ni mjini.

Barabara kuu, ina njia nyingi huku magari yanayoonekana yakienda pande tofauti. Kuna magari kama vile malori, magari madogo, na huku upande wa kulia kwa njia ya watembea minguu, kuna watu wanatembea huku kando yao kukiwa na nguzo nyingi za stima na nyaya za stima zinapita. Upande wa kushoto kuna miti mingi mirefu ya kijani, mbele yake kukiwa na majengo marefu.

Gari aina ya matatu ndogo imeegeshwa kando ya barabara. Gari hilo linaonekana kuwa na rangi nyingi na watu wanaonekana kando yake huku ndani kukionekana kuwa na abiria. Juu ya gari, kuna bango lililoandikwa eneo ambalo gari linaenda na kuna mizigo mingi iliyofungwa juu ya gari. Kando ya gari, upande wa kulia, kunaonekana kuwa na watu ambao wanaendeleza shuhguli zao huku nyuma kukiwa na gari nyingine na eneo limezungukwa na majengo mengi.

Magari ya usafiri aina ya matatu yameegeshwa kando ya barabara. Kunaonekana kuwa na matatu nyingi na zenye rangi tofauti kama vile samawati na ya njano. Kando ya matatu, kunaonekana kuwa na watu wengi ambao wanatembea huku wengine wakionekana wakiingia ndani. Kunaonekana kuwa na mtu ambaye amebeba mizigo mingi juu ya toroli. Eneo hili limezungukwa na majengo marefu ikiashiria kuwa ni eneo la mjini.

Gari la usafiri wa uma la aina ya matatu linaonekana limeegeshwa kando ya barabara. Gari hili ni la samawati na lina michoro na maandishi mengi. Kando ya gari hili upande wa kushoto kunaonekana kuwa na watu wengi wakitembea huku mmoja anaonekana anashikila kibao kilichoandikwa Kirigiti sabini akionekana kuwa ni makanga wa gari hii. Gari linaonekana kuwa na abiria ndani na mbele kunaonekana kuwa na majengo mengi ikiashiria kuwa ni jijini.

Tunaona mabasi ya usafiri ambayo yameegeshwa kando ya barabara. Basi la katikati linaonekana kuwa na bango ambalo limeandikwa eneo ambalo basi hilo linasafiri na inaonekana pia kuwa na namba. Kando ya basi hilo, kunaonekana kuwa na watu ambao mmoja anaonekana amesimama huku wengine wanaonekana wakiongea. Mbele ya basi kunaonekana kuwa na miti ya kijani na kunaonekana kuwa na majengo marefu. Hali hii inaashiria usafiri wa mjini.

Magari ya usafiri aina ya matatu yameegeshwa kando ya barabara upande zote. Katikati ya barabara, kuna matatu nyingine ikionekana kuenda njia tofauti, moja nyekundu na nyingine ya samawati na njano. Pande zote za barabara, tunaona watu wengi wakitembea wakionekana kuwa katika shughuli zao. Pande zote pia tunaona majumba marefu na miti ya kijani ikiashiria kuwa ni maeneo ya mjini.

Magari ya usafiri aina ya matatu yameegeshwa kando ya barabara. Magari ni ya rangi ya samawati na kijivu. Matatu ya mbele inaonekana kuwa na abiria ndani na ya nyuma inaonekana haina watu. Nje ya upande wa kushoto kunaonekana kuwa na watu wengi na mtu mmoja ameshikilia bango. Mbele ya magari kunaonekana kuwa na miti ya kijani na majengo marefu ya samawati na nyeupe. Hali hii inaashiria kuwa ni mjini.

Barabara kuu ina njia nyingi. Barabarani tunaona magari mengi kama vile lori, magari madogo, matatu na pikipiki. Mbele, naona daraja yawapita kwa miguu yenye paa ya samawati. Upande wa kushoto, tunaona uzio wa waya na kuna miti mingi ya kijani. Upande wa kulia pia tunaona miti mingi, huku mbele kabisa barabara tukiona mabango ya matangazo na mapango ya njiani.

Mabasi ya usafiri ya rangi ya kijani ameegeshwa kando ya barabara. Upande wakulia basi linapango ambalo limeandikwa njia ambalo basi inasafiri na nauli. Tunaona watu wengi wakitembea huku watu wawili wakionekana kuwaita abiria. Eneo hili limezungukwa na majengo marefu. Huku juu tukiona nyayo za umeme zikipita. Eneo hili linaonekana kuwa ni mjini.

Magari ya usafiri aina ya matatu yamo katika barabara. Upande wa kushoto, kuna magari kama malori na kuna watu wanatembea huku mwengine akiskuma toroli. Upande wa kulia, magari aina ya matatu ndogo yameegeshwa yakiwa na mabango juu yake. Eneo limezungukwa na majengo marefu na mbele ya matatu ndogo kuna pili pili imeegeshwa na watu wakitembea.

Basi kubwa la abiria limeegeshwa kando ya barabara. Basi linaonekana la samwati na kijivu. Upande wa kulia wa basi, tunaona watu ambao wanatembea huku kukiwa na mti mrefu wa rangi ya kijani na matawi mengi. Ndani ya basi kunaonekana kuwa na abiria. Nyuma tunaona majengo marefu ikiashiria kuwa ni eneo la mjini.

Mtu ambaye amevaa shati nyekundu anatembea nyuma ya gari ya usafiri aina ya matatu. Gari hio ina michoro mingi na maandishi mengi na ni ya kijani. Upande wa kulia, tunaona watu wengi wakiwa katika shughuli yao na kuna gari jingine aina ya matatu. Upande wa kushoto, watu wengi wanatembea kwenye njia ya watu ya kutembea wakiwa katika shughuli nyingi. Mbele kuna majengo mengi. Hali hii inaashiria usafiri wa mjini.

Magari ya usafiri aina ya matatu ndogo yameegeshwa kando ya barabara. Gari linaonekana kuwa na bango juu yake likionyesha eneo ambalo gari linasafiri na lina matairi juu yake. Upande wa kulia, kwa njia ya watembea kwa miguu, kunaonekana kuwa na watu wengi wakiwa katika shughuli tofauti. Upande wa kushoto pia kunaonekana kuwa na watu wengi na eneo limezungukwa na majengo marefumarefu.

Barabara kuu ya lami ina njia tofauti zinazoenda pande tofauti na zinagawanyishwa katikati na uzio wa chuma. Upande wa kushoto kuna magari mengi ya aina tofauti kama malori, magari madogo, matatu na pikipiki. Mbele, tunaona watu wakitembea kwa njia ya watembea kwa miguu. Upande wa kulia, pana majengo mengi marefu ya gorofa. Huko katikati kuna mataa yaliyopangwa kwa mstari.

Gari aina ya matatu limeegeshwa kando ya barabara. Gari hilo lina michoro mingi na maandishi uku upande wa kushoto kukiwa na watu wengi wakitembea katika njia la wapita kwa mguu. Upande wa kulia, tunawaona watu wawili ambao wamesimama nyuma ya matatu hiyo wakiongea na mbele yao kuna matatu nyingine. Tunaona pia majengo marefu na magari mengine na eneo lina magari mengi ikiashiria kuwa ni shughuli za usafiri mjini.

Barabara kuu ina njia nyingi. Karibu na kamera kuna gari la kijivu ambalo linaonekana limepigwa picha kwa karibu. Upande wa kushoto kuna miti mingi mirefu na mimea na vichaka za kijani. Unaonekana kuwa na bango la rangi la samawati. Naona pia nilingoti ya stima ambayo mpango kwa mistari. Mbele kabisa ya barabara kuna daraja na kuna magari mengine mengi.`

Barabara kuu yenye njia nyingi inaonekana kuwa na magari tofauti. Kuna magari kama vile matatu, magari madogo, malori na pikipiki. Watu pia wanaonekana wakitembea katikati ya barabara. Upande wa kulia tunaona miti mingi ya kijani na nyumba za paa nyekundu huku watu wakionekana wakiingia kwenye matatu. Upande wa kushoto kunaonekana kuwa na majumba mengi na mabanda ya kuuzia kama vile soko.

Tanki kubwa jeusi limeekelewa chini kwenye sakafu enye vigae ya rangi uturungi. Kando yake upande wa kushoto, kuna pipa la takataka na lina karatasi nyeusi ndani yake, nyuma yao kuna usio wa chuma. Eneo hili linaonekana kuwa rushani na inaonekana kuwa safi.

Bomba la chuma la rangi ya kijivu inayongaa liko katika eneo la bomba la kuoshea mikono, bomba hilo linaonekana kua na tone la maji liko karibu kumwagika. Nyuma yake ukuta ni wa udhurungi na kuna kioo katikati, eneo hii inaonekana ni ya kuoshea mkono na hali inaonyesha safi.

Mashine ya kuchimba aina ya fukusia ya njano na kuna mtu ndani ambaye anaendeleza kazi nayo. Mbele yake kuna draja ya barabara na inaonekana kuwa na mataa juu yake. Mbele yake kuna mchanga mwingi na kuna mtu ambaye anapita katika eneo hili. Anga ni ya samawati na ina mawingu meupe.

Lori kubwa la kijani linapita barabarani huku nyuma yake kukiwa na magunia yamening'inia na juu yake kuna watu wengi. Upande wa kulia ,kuna miti mingi ya kijani na kuna jengo refu la ghorofa na kuna watu wakitembea barabarani. Mbele ya lori hiyo tunaona magari mengine na majengo mengine marefu yakiashiria kuwa ni maeneo ya mjini.

Mabomba makubwa ya maji ni ya chuma, huku mengine yanapita juu na mengine chini na mengine yanaonekana yakizama ndani ya maji. Mabomba yana vishikio vya duara huku yakiwa ya rangi ya kijani na maji yaliyo mbele yanaonekana kuwa na matawi mengi.

Bomba kubwa la plastiki la hudhurungi linamwaga maji mengi chini kwenye mfereji. Maji haya ni masafi na eneo limezungukwa na mimea nyingi na nyasi. Upande wa kushoto kuna bomba lingine linalopita chini nyeusi na juu kuna nyaya za stima huku anga ikiwa ya samawati na mawingu meupe yametanda kwenye anga hiyo.

Bomba kubwa la plastiki la maji la rangi ya hudhurungi na linaonekana kuwa chafu na linamwaga maji mengi kwenye mfereji unaopita mbele ya shamba. Kando ya mfereji huo kuna mimea mengi inamea na kuna nyasi. Upande wa kushoto kuna bomba lingine la plastiki linapita juu huku anga ikionekana la samawati na mawingu megi meupe.

Wanyama wengi aina ya ng'ombe wamezunguka eneo linaloonekana kuwa na tanki la maji lililojegwa kwa mawe. Wanyama hawa wana rangi tofauti kama nyeusi na hudhurungi nyeupe. Eneo lilo limezungukwa na uzio wa mbao na mbele yake kuna nyasi zilizokauka na miti mingi mirefu. Jua inaonekana limechomoza na anga ni ya samawati.

Mabomba mengi ya plastiki ya rangi ya kijivu yamepangwa chini ardhini, mabomba haya yana ukubwa tofautitofauti huku mengine yakionekana kuwa ndani ya mengine katika sakafu ya saruji amabayo inaonekana kuwa na mistari inayoigawanisha, hali hii inaashiria kuwa mabomba haya yanauzwa.

Tunaona jumba ambalo limetengenezwa kwa mawe ya rangi ya hudhurungi. Katikati tunaona jumba lingine na chuma ambalo linaonekana kuwa la kijivu na nyeusi na juu linaonekana kuwa na kifuniko. Upande wa kulia linaonekana kuwa lina ngazi. Anga inaonekana kuwa ya samawati na mawingu meupe machache.

Piza ya kizamisha inaonekana kuwa na chupa juu yake. Juu tunaona rafu ya samawati ambayo inaonekana kuwa na chupa za maji za plastiki zimepangwa. Upande wa kulia kuna chupa nyingine nyingi za plastiki ambazo zimepangwa ndani ya karatasi. Kuta ni za rangi ya krimu huku upande wa kulia ukionekana kuwa ni sehemu ya kuuzia maji ikionekana kuwa na chuma na eneo limefungwa na karatasi za samawati zenye michoro ya maji.

Unyevunyevu wa maji unaonekana ardhini ukiashiria kuwa maji yamemwagwa. Mbele yake kunaonekana kuwa na pikipiki iliyoegeshwa kando ya barababara, huku upande wa kushoto tukiona kibanda cha mabati ikionekana kuwa ni kijihoteli. Upande wa kulia tunaona uzio wa ukuta na tunaona vijana watatu wakitembea kwenye barabara ambayo haijaundwa.

Mfereji mkubwa umechimbwa katika eneo hili. Mbele ya mfereji kuna tinga tinga ambayo inaonekana ikichimba huku upande wa kulia tukiona mchanga mwingi ambayo imetoka ndani ya mfereji huo. Mbele tunaona majengo marefu ya ghorofa na upande wa kulia tunaona mlingoti wa stima zikiwa na nyaya ya stima zinazopita. Eneo linaonekana kumulikwa na jua kuashiria ni mchana.